Masaa ya mchana eno lina bustani dogo kuna chuma zinazo shikilia nyaya za umeme, miti mirefu. Kando yake kuna gorofa lilio na ukuta la kijani na madirisha ya vioo pamoja na ua wa chuma.

Masaa ya mchana anga lina mawingu machache meupe. Jua limewaka. Kituo cha uzalishaji umeme. Chuma kirefu kigumu kilichounganishwa na nyaya za stima kimesimamishwa ndani ya shamba lililo na ua wa seng'enge.

Kituo kidogo cha uzalishaji umeme. Chuma ndefu zilizopangana kwa mstari na kuunganishwa na nyaya za stima zimepita katika uwanja mkubwa ulio na nyasi na bustani za kijani. Twiga mrefu amesimama, masaa ya mchana.

Kituo cha uzalishaji umeme wakati wa mchana chuma kubwa ya kudumu imesimamishwa katikati ya uwanja wa miti na nyasi, Twiga mrefu anaonekana kwa mbali, mawingu yamejaa angani.

Eneo katika kituo cha uzalishaji umeme watu watano wanaonekana wakitembea ndani ya barabara iliojengwa kwa lami amevalia sare za kujikinga za kazi. mipira mirefu ya chuma vimezunguka anga lina mawingu machache hasa ya mchana.

Masaa ya mchana, jua limewaka .Anga halina wingu hata moja. Nyaya za stima zimepita kwa sehemu ya juu iliyounganishwa kwa chuma ndefu. Sehemu ina uwanja mkubwa wa nyasi za kijani.

Masaa ya mchana. Jua limewaka. Anga ni safi. Wingu kubwa la moshi linachipuka kutoka kwenye uwanja mdogo wa uzalishaji umeme. Zimejengwa katikati ya uwanja mkubwa ulio na nyasi na miti mirefu ya kijani. Milima midogo inaonekana kwa mbali.

Masaa ya mchana, anga halina wingu ata moja. Jua limewaka. Katika kituo cha uzalishaji umeme. Chuma ndefu zilizounganishwa na nyaya za stima. Kuna kibao cha kijitambaa cheupe kimewekwa karibu.

Masaa ya mchana. Anga halina mawingu. Jua limewaka. Eneo lina uwanja mkubwa ulio na nyasi pamoja na bustani za kijani. Chuma ndefu zimesimama kando na sehemu iliyojengwa kampuni ya kuzalisha umeme. Milima inaonekana kwa mbali.

Kituo kikubwa cha umeme cha Isinya Substation. Chenye miundo mingi ya chuma na nyayo za umeme. Lango kubwa lenye maelezo kuhusu kituo hicho na mradi wa Vision 2030 inaonekana upande wa kushoto. Majengo machache na mimea ya asili yamezunguka eneo hilo. Chini ya anga lenye mawingu. Hali hii inaashiria maendeleo ya miundombinu ya nishati nchini hasaa nchini Kenya.

Kituo kikubwa cha kupoza umeme chenye nguzo nyingi za chuma na nyaya. Wafanyikazi kadhaa wengine wakiwa wamevalia helmet wanaonekana wakifanya kazi au kutembea kwenye eneo hilo. Mandhari ya mlima au vilima inaonekana nyuma chini ya anga lenye mawingu. Hali hii inaashiria miundo mbinu muhimu ya usambazaji wa nishati.

Sehemu zilizogawanywa mara tatu . Ya kwanza ina chuma kilichounganyika karibu na bustani . Ile nyingine ina anga lililo na mawingu machache masaa ya mchana karibu na barabara. Pia kuna maji yanayotiririka kutoka kwenye mfereji uliovunjika.

Masaa ya mchana mto unapitisha maji machafu ya rangi ya kahawia kando yake kuna sehemu iliyokusanyika taka zilizotengeneza mlima mdogo, majengo majubwa ya ghorofa na mingine ya matope yanaonekana kando kabisa, nyaya za stima zimepita masaa ya mchana.

Sehemu karibu na majengo madogo yaliyotengenezwa kwa mabati, mbao na matope. Yupo mtu anayevuka chemchemi ndogo ya maji. Ana sare nyeusi huku amebeba mzigo mgongoni. Watu wengine wanaonekana kwa mbali, bustani za kijani. Sehemu ina uchafu mwingi.

Masaa ya mchana, sehemu ina chemichemi kubwa ya maji, wapo ndege wanne walio na rangi nyeupe na nyeusi. Wamesimama kando katika uwanja mdogo ulio na nyasi za kijani .Wanaangalia upande mmoja.

Masaa ya mchana katika mbuga ya wanyamapori, wapo twiga watatu wenye shingo ndefu, wamesimama pamoja. Miti na bustani za kijani, viko karibu, anga lina mawingu, aridhi na udungo mwekundu.

Masaa ya mchana anga Lina mawingu machache. Sehemu imezungukwa na ukuta wa mawe na ua wa nyaya za stima. Mipira mirefu ya chuma imepita juu ya kijidaraja kidogo kilicho korogwa. Chini yake kuna maji yanapita. Yanaonekana kwa ra'gi ya kijani. Jua limewaka.

Masaa ya mchana anga lina mawingu machache, jua limewaka sehemu karibu na makazi na majengo ya maghorofa marefu kuna chemichemi ya maji inayopita kwenye mto, mtu anainama akiokoa taka zilizotapakaa.

Masaa ya mchana, anga lina mawingu mazito. Miti pamoja na bustani zinaonekana kwa mbali. Wapo watu waliosimama na kuzunguka sehemu kwa mviringo. Wengine wawili wenye nguo za kitamaduni, wanasimama katikati yao wakiruka. Udongo mwekundu.

Sehemu ina shughuli. Watu wawili waliovalia sare za huduma za usafi wanasukuma mkokoteni uliojaa taka na uchafu. Amevalia sare na viatu vya kijani . Watu wamejaa barabarani. Kuna pikipiki zilizoegeshwa kando.

Masaa ya mchana. Jua limewaka. Sehemu pengine mbuga ya wanyama. Yupo mnyama aliyesimama katikati ya mimea midogo. Ana pembe fupi. Kando yake kuna mimea na bustani za kijani.

Sehemu iliyokumbwa na mafuriko. Yapo majengo ya mabati yaliyoporomoka. Mtu mwenye fulana iliyo na mistari, amesimama karibu na maji yaliyojaa kwenye barabara. Masaa ya mchana. Jua limewaka.

Kwenye mbuga ya wanyamapori, pundamilia wawili, walioshikamana kwenye vichwa wamesimama katika uwanja wenye nyasi ya kijani kibichi. Maghorofa na maeneo ya mji yanaonekana kwa mbali. Masaa ya mchana, anga iliyo na mawingu.

Masaa ya mchana, anga lina mawingu mazito, nyaya za stima zinapita karibu na vichuma virefu vilivyo na vipepeo. Watu wanapita kwenye barabara dogo, kuna nyasi za kijani zilizo kando.

Masaa ya mchana. Anga lina mawingu machache. Uwanja mkubwa uliyojaa miti mirefu na nyasi za kijani. Kuna viti vya kukalia. Mizizi inaonekana juu ya ardhi iliyo na udongo mwekundu.

Eneo katika mbuga la wanyamapori . Wapo pundamilia wawili wamesimama katikati ya uwanja ulio na nyasi ndefu zilizokauka. Eneo la jiji linaonekana kwa mbali na maghorofa marefu. Masaa ya mchana . Jua limewaka.

Masaa ya mchana. Sehemu ina udongo mweupe karibu na barabara. Yapo maji yanayotiririka . Mtu aliyevalia sare za ufundi anashikilia mfereji mkubwa wa rangi ya kijani.

Masaa ya mchana anga lina mawingu mazito. Wapo watu wanaokwea mlima mrefu wa kijani. Mwanadada mmoja anavurutwa na wanaume wawili ili kusaidiwa kupanda. Wana fulana za mikono mifupi huku mmoja amebeba begi mgongoni.

Masaa ni ya mchana, gari nyeupe liko kwenye barabara. Kando yake kuna mtaro mrefu uliojengwa. Watu wawili waliovaa sare zinazofanana wako shambani. Trakta inaendwlea na shughuli za kuchimba.

Masaa ni ya mchana. Eneo lina taka nyingi zilizotengeneza milima midogo. Wapo watu waliovaa sare za kujikinga zinazofanana wanashika chuma na kuokoa uchafu kutoka kwenye maji yanayopita karibu.

Ndege wawili wenye umbo na rangi zinazofanana wamesimama katikati ya uwanja mkubwa ulio na nyasi. Miti pamoja na mbuga za kijani zinaonekana kwa mbali. Maghorofa na eneo la jiji masaa ya mchana.

Sehemu katika eneo la mbuga la wanyama pori, yupo mnyama aliye na pembe mbili ndefu amesimama katikati ya uwanja ulio na nyasi ndefu, ndege wawili wanaruka wakimchezea mgongoni. Anga ni safi halina mawingu jua limewaka.

Sehemu ya pori iliyo na miti mirefu na nyasi nyingi zilizo kauka. Wanyama wanatembea huku wana pembe ndefu, eneo la jiji lenye maghorofa marefu ya kifahari inaonekana kwa mbali. Jua limewaka.

Sehemu ndani ya jengo kubwa, lina majiko ya chuma matatu, yaliyoegeshwa kando ya ukuta ulio na rangi nyeupe. Mwanadada mmoja aliyejivika mavazi ya jikoni, na kujifunga kichwani, amesimama karibu. Ana viatu vyeusi.

Jengo kubwa la kitaifa, ndani ya jiji. Watu wamejaa barabarani, mtu aliyevalia sare nyeusi akiongea na simu. Mchongo uliofanana binadamu. Masaa ya mchana. Jua limewaka.

Masaa ya mchana. Anga lina mawingu meupe machache. Barabarani kuna gari moja dogo la kibinafsi lenye muundo wa kuvutia wa kisasa. Lina rangi ya kijivu. Jua limewaka.

Masaa ya mchana, anga lina mawingu machache. Eneo tulivu katikati ya jiji. Sehemu ina chemchemi kubwa ya maji. Kando kina bustani na miti mirefu ya kijani. Maghorofa ya kijani yanaonekana kwa mbali.

Eneo kubwa la uwanja kando ya chemichemi ya maji. Masaa ya mchana. Wapo watu wanaoosha magunia wakipakia kwenye makaratasi. Mmoja ana sare nyeusi. Masaa ya mchana.

Eneo karibu na chemichemi au mto wa maji lina mkasa wa mafuriko . Masaa ya mchana. Jua limewaka. Mabati pamoja na vyumba vilivyokumbwa na maji vimekusanyika pamoja kando. Watu wamejaa wakijiangalilia. Miti inaonekana kwa mbali pamoja na majengo ya mabati.

Masaa ya mchana. Sehemu ina duka au majengo yaliyotengenezwa kwa mabati na mawe. Yana milango ya chuma. Watu wamesimama nje, wakubwa kwa wadogo. Nyaya za stima zimepita karibu. Wapo watoto wanaocheza.

Sehemu iliyokusanyika watoto wengi kwa pamoja, wamekaa chini kwenye sakafu ya rangi ya kijivu. Wote wanatazama upande mmoja, huku wamepakuliwa chakula. Wengine wakila. Nyuma yao kuna ukuta na mlango wa chuma.

Masaa ya mchana, kwenye eneo karibu na mbuga ya wanyamapori. Majengo ya jiji yanaonekana kwa mbali. Jua limewaka. Swara mwenye pembe ndefu na rangi ya kahawia ametembea kwenye ardhi iliyo na udongo unaomeremeta.

Sehemu iliyojaa taka. Watu wawili walioshika magunia wanaokota chupa na kuzisanya pamoja. Mmoja amevalia fulana iliyo na rangi nyekundu. Kuna bustani ndogo iliyo karibu na chemichemi ya maji nyuma yao.

Masaa ya mchana eneo lina maji mengi machafu yanapita kwa mto ya rangi ya kahawia, kando yake kuna mawe makubwa na majengo ya majumba ya mabati, takataka zimetengeneza mlima mdogo na kukusanywa kando.

Masaa ya mchana. Jua limewaka. Anga lina mawingu machache. Sehemu kubwa imejaa taka, chupa na makaratasi zilizofunika uso wa udongo. Miti na bustani zinaonekana kwa mbali .

Masaa ya mchana jua limewaka, punda milia amesimama chini ya mti ulio na kivuli karibu na uwanja mdogo wenye nyasi zilizokauka na udongo wa rangi nyekundu.

Masaa ya mchana, eneo la mbuga ya wanyamapori. KIfaru mweupe aliyefungwa kitambaa usoni anakimbia akiruka huku maafisa waliovalia sare za kijani wametoroka kwa hofu. Udongo wa rangi nyekundu.

Sehemu ya soko wazi lililo na paa, bidhaa za shambani zimepangwa kwenye vikasuku vidogo na ndoo za plastiki. Kuna nyanya na vitunguu, viazi na mayai. Mhudumu aliyevaa fulana nyeupe amesimama karibu.

Masaa ya mchana, sehemu katika mbuga ya wanyama pori yuko swara aliye na ppembe zilizojipinda ndefu amesimama katikati ya uwanja ulio na nyasi ndefu za kijani, mbele yake kuna mawe madogo na bustani zilizo kauka.

Masaa ya mchana, watu wamekusanyika kwa ajili ya kupanda miti. Afisa mmoja aliyevalia sare za kijani amesimama katikati ya uwanja, wengine wameinanama huku wakichimba mashimo. Wamevalia barakoa mdomoni, nyasi zimetapakaa.

Mnyama mwenye nywele nyingi mwilini anainama akila nyasi zilizokauka kwenye uwanja mdogo ndani ya kituo cha wanyamapori. Miti inaonekana kwa mbali masaa ya mchana. Ua wa senyenge umezunguka.

Sehemu ina shughuli za ujenzi zinazoendelea. Kuna trakta mbili zilizoinua mzigo mzito kwa chuma kirefu. Wapo wafanyikazi waliovalia sare za kujikinga. Vyuma vingi na ukuta umepita. Miti na bustani za kijani inaonekana kwa mbali. Anga ina mawingu machache mazito.

Masaa ya mchana simba amelala na kutulia kwenye mlima mdogo ndani ya kituo cha wanyama pori, bustanina nyasi zilizokauka zinaonekana, majengo ya jiji yako kwa mbali.

Sehemu au mbuga ya wanyamapori ambapo twiga watatu warefu wameinama huku wakila vyakula kutoka kwenye mikono ya watalii masaa ya mchana. Wapo wenye asili ya Uingereza. Wengine wanapiga picha.

Masaa ya mchana, jua limewaka. Katika kituo cha wanyamapori. Wanafunzi wamekusanyika na watalii upande mwingine huku wanamtazama ndovu, aliyepinda mdomo wake akijirushia vumbi.

Masaa ya mchana, wapo watu waliopanga foleni, wamama wamejifunika kichwa pamoja na watoto mgongoni, watu wengine wenye umri mdogo, ukuta uko kando yao pamoja na mti mrefu wa kijani.

Mwanaume anaonekana akitembea kwenye udongo wenye matope mbele ya nyumba zilizojengwa kwa bati. Amebeba begi kubwa la rangi ya njano na ndoo nyeupe mkononi. Hali hii inaashiria maisha katika makazi duni yenye changamoto za mazingira hasa baada ya mvua.

Kundi la wanaume wakiwa wamevalia nguo za kazi wakishughulikia na mabomba makubwa ya chuma yaliyozikwa kwenye shimo la udongo mwekundu. Crane inatumika kuinua na kuweka sehemu ya bomba. Hali hii inaashiria kazi kubwa ya ujenzi au ukarabati wa miundo mbingu ya maji au mafuta, ikionyesha umuhimu wa ushirikiano wa timu.

Mtu anaonekana amevaa shati la rangi nyepesi na suruali. Mkono wake mmoja imeshika ndoo tupu ikiwa tayari kuikusanya maji. Anaonekana kuwa na kofia au kilemba kichwani. Maji yanatiririka kutoka kwenye sehemu ya udongo na mimea yanaonekana kama chemichemi ndogo au sehemu ambapo maji ya mvua yanakusanyika na kuanza kutiririka. Udongo unaonekana kuwa na unyevu mwingi.

Kundi la watu wakibeba mabati na mbao katikati ya vifusi vingi. Mazingira yanaonekana kama eneo lililobomolewa au lililoharibiwa na watu wengi wakiwa wamekusanyika nyuma, wengine wakiwa wamevaa sare za kijani. Hali hii inaashiria juhudi za uokoaji au kuondoa taka baada ya tukio la uharibifu.

Masaa ya mchana. Katika eneo ama kituo cha usafiri, mabasi yamesimama. Makanga waliovalia sare zinazofanana wako karibu na magari hayo. Milango iko wazi. Wamebeba mabano ya usafiri.

Sehemu ya jiji yenye shughuli nyingi. Yapo magorofa mengi marefu, maduka ya kibiashara. Watu wanapita kwa barabara. Matangi ya maji, mataa ya barabarani. Yapo magari makubwa kwa madogo na mengine ya kibinafsi.

Sehemu ya jiji yenye shughuli nyingi. Afisa wa trafiki ako barabarani. Watu wamejaa. Mabasi pamoja na magari madogo yanapita. Magorofa marefu ya kifahari yamebanana pamoja. Masaa ya mchana.

Masaa ya mchana sehemu ina shughuli nyingi na ghorofa marefu yanaambatana pamoja, miti inaonekana kwa mbali, basi kubwa za abiria zimepanga foleni na kuegeshwa kando ya barabara, wapitanjia na kondakta wamesimama karibu.

Masaa ya mchana. Eneo lina shughuli nyingi. Maghorofa marefu yaliyoshikana pamoja. Mataa ya barabarani. Magari makubwa kwa madogo yanasimama. Wasafiri pamoja na wapita njia. Mabanda ya biashara pamoja na bustani za kijani.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi basi kubwa za abiria pamoja na matatu zimeegeshwa kando ya barabara, yapo mabango yaliyoandikwa maandishi, miti inaonekana kwa umbali magorofa marefu yameshikamana, abiria pamoja na wapita njia wamejaa masaa ya mchana jua limewaka.

Masaa ya mchana jua limewaka eneo la jiji, maghorofa marefu yanaonekana kwa mbali, miti ya kijani iko kando ya barabara. Mabasi mengi yenye rangi ya tofauti yamepanga foleni. Hamna mtu barabarani.

Masaa ya mchana, sehemu una shughuli nyingi. Maghorofa marefu yameshikamana pamoja. Chumba kidogo chenye nyaya za stima kiko karibu. Kituo cha usafiri, matatu ndogo nyeupe zimepangwa kwa foleni. Wafanyibiashara na abiria wamejaa barabarani. Nyingine zina mabango juu yake na mizigo.

Magorofa marefu ya kifahari ya muundo wa kisasa sehemu ya jiji, basi kubwa pamoja na matatu dogo zimejaa abiria zinapita barabarani ina rangi ya kuvutia masaa ya mchana.

Sehemu ya mtaa ulio na shughuli nyingi . Matatu dogo za uchukuzi zimepanga foleni na kuegeshwa kando ya barabara karibu na ghorofa kubwa jeupe lenye maduka ya kibiashara. Yupo mwanaume aliyevalia fulana nyekundu na barakoa mdomoni . Pikipiki zinapita.

jiji lenye shughuli nyingi wakati wa mchana magorofa marefu yamepangana kwa pamoja, matatu zimeegeshwa kando ya barabara vina ubao vya usafiri juu yake abiria pamoja na wapita njia wamesimama.

Masaa ya mchana. Eneo lina shughuli nyingi . Mabasi ya abiria mengi yemepanga foleni barabarani. Maghorofa marefu yanaonekana karibu. Wapo wapita njia na makondakta wanatembea. Yupo mwanaume aliyevalia shati jeupe na kofia.

Eneo la barabara kuu iliyogawanywa kwa sehemu tatu, magari madogo ya kibinafsi yanapita, mabango pamoja na maghorofa marefu ya kifahari yanaonekana kwa mbali. Taa za barabrani, chuma kubwa ya rangi ya kijani.

Masaa ya mchana jua limewaka. Eneo la jiji lenye shughuli nyingi. Matatu mingi ndogo za usafiri zimeegeshwa kando ya barabara. Wapo watu wanaopita karibu. Maduka ya kibiashara pamoja na magorofa makubwa yamepangana pamoja.

Sehemu iliyo na shughuli nyingi. Maghorofa makubwa ya kifahari, miti iliyo karibu na basi zilizoegeshwa kando ya barabara. Abiria wanaingia. Yupo mtu aliyebeba bango na pikipiki limeegeshwa karibu.

Masaa ya mchana eneo la jiji lina shughuli nyingi. Magorofa marefu ya kifahari yenye vyumba vingi vilivyo na madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo yamebanana pamoja. Magari matatu ndogo za kibiashara za uchukuzi pamoja na basi zimejaa barabarani. Watu wengi wanapita.

Masaa ya mchana eneo lenye shughuli nyingi, maghorofa marefu na maduka ya kibiashara abiria na wapitanjia wamesimama barabarani. Matatu ndogo zimeegeshwa kando vina vibao juu yake na zingine zina mizigo.

Sehemu ndani ya jiji kuu yenye shughuli nyingi, magorofa na majumba makubwa ya kifahari ya muundo wa kisasa. Mabasi yameegeshwa kando ya barabara. Wapo wapita njia wamekusanyika sehemu moja. Masaa ya mchana.

Masaa ya mchana. Sehemu ya jiji yana shughuli . Maghorofa marefu yaliyobanana pamoja yanaonekana kwa mbali na bustani za miti. Mabasi yaliyoegeshwa kando ya barabara. Wapo wapita njia wengi na sehemu iliyo na pikipiki iliyoegeshwa.

Sehemu ya barabara iliyogawanywa kwa sehemu na ua wa chuma, ina kivukio cha watu. Mabasi yameegeshwa kando. Gari la kibinafsi pamoja na pikipiki zinapita. Masaa ya mchana.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi, basi zimeegeshwa kando ya barabara, zingine zina maandishi na michoro, wapo watu waliovalia sare zinazofanana. Mwanadada amevalia shati nyeupe, mti uko karibu na kueka kivuli masaa ya mchana.

Kando ya barabara huu ulio na kijidaraja cha kupitishia magari juu, kuna matatu dogo ya abiria ya rangi ya kijivu iliyosimama barabarani, watu wengine wamekusanyika kando, bustani dogo za kijani

Jiji kubwa lina shughuli nyingi, maghorofa makubwa ya kifahari yaliyobanana pamoja masaa ya mchana. Miti zinaonekana kwa mbali. Mataa ya trafiki, magari madogo na mabasi makubwa ya abiria. Wapita njia wamejaa barabarani.

Mabasi mawili ya abiria yamesimama barabarani lililo nyuma imejaa watu ndani, wengine wanatembea. Wapita njia pamoja na walio kwenye pikipiki. Masaa ya mchana. Miti inaonekana kando.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi. Basi refu lililojaa abiria. Watu wawili wamesimama nje karibu na mlango wa dereva. Maghorofa marefu yamepangana. Matatu ndogo zimeegeshwa kando ya barabara. Bango jeusi lililo na maandishi mekundu.

Sehemu yenye shughuli nyingi. Ina magorofa marefu. Miti na bustani za kijani ziko kando ya barabara. Hapo mabasi na magari madogo yaliyoegeshwa kando. Jua limewaka. Afisa wa trafiki pamoja na mtu aliye na sare nyeupe wamesimama katikati.

Masaa ya mchana eneo la jiji kuu lenye shuguli nyingi. Maghorofa marefu yenye vyumba na maofisi yaliyobanana pamoja. Biashara zinaendelea. Nyaya za stima zimepita karibu na kituo cha matatu za uchukuzi. Wapo watu waliosimama karibu.

Masaa ya mchana. Mabasi yamebanana barabarani karibu na maduka ya kibiashara yaliyo kwenye maghorofa yaliyoshikamana katika eneo lililo na shughuli nyingi. Watu wamejaa kwenye sehemu pikipiki zimeegeshwa.

Masaa ya mchana, jua limewaka, kwenye sehemu ya kijidaraja cha barabara kuu, watu wawili wanapita upande wa chini, magari mawili moja jeupe na jingine jekundu, hao wamevalia kofia kichwani.

Sehemu ya jiji ina shughuli nyingi. Magorofa marefu na maduka mengi ya kibiashara. Mabasi na matatu ndogo za abiria zimekusanyika kando ya barabara. Zingine zina mabango yaliyoandikwa maandishi. Wapo watu waliojaa barabarani na wahudumu pamoja na makanga.

Barabara kuu iliyogawanyishwa kwa sehemu tatu. Mabasi pamoja na magari madogo ya kibinafsi yanaendeshwa. Eneo lina miti na bustani zilizo kando. Masaa ya mchana. Mabango makubwa ya maandishi yameekwa karibu.

Masaa ya mchana. Jua limewaka. Sehemu ina shughuli nyingi . Basi imeegeshwa kando ya barabara. Kuna bango la uchukuzi. Yupo makanga aliyevalia sare nyekundu anawaita abiria. Ghorofa lililo na vyumba vingi lipo upande wa nyuma.

Eneo la jiji lina shughuli nyingi. Maghorofa marefu yaliyobana pamoja yanaonekana nyuma ya mabasi yaliyoegeshwa kando ya barabara. Wapo abiria wanao ingia ndani ya magari, wengine wanapita njiani, masaa ya mchana.

Masaa ya mchana barabara imegawanywa kwa sehemu mbili. Gari zinapita, maroli makubwa kwa madogo ya kibinafsi. Kuna daladala pamoja na pikipiki. Wapita njia, miti inaonekana kwa mbali na majengo pamoja na mabango yaliyopangwa kando ya barabara, na miti mirefu ya stima.

Masaa ya mchana sehemu ina shughuli. Mabasi ya rangi ya kijani yameegeshwa karibu na mti mkubwa ulio na kivuli. Watu wamejaa barabarani. Wapo wanadada wawili, mmoja ameshikilia bango lililo na nambari na maandishi.

Masaa ya mchana, eneo lina shughuli nyingi karibu na kituo cha treni, kuna watu waliokaa, kuna bustani na nyasi za kijani na miti mirefu na basi pamoja na gari za uchukuzi zimejaa barabarani wapo wapita njia na abiria, maduka ya kibiashara.

Masaa ya mchana, jua limewaka. Eneo lina shughuli nyingi. Basi kubwa la abiria limeegeshwa kando ya barabara karibu na bustani na miti ya kijani . Mataa ya trafiki. Watu wanatembea kwenye njia.

Sehemu ya jiji yenye shughuli nyingi, maghorofa marefu na majengo ya kibiashara, mabasi pamoja na matatu ndogo zimeegeshwa kando ya barabara. Vipo vibao vya usafiri vimebandikwa. Wasafiri na wapitanjia wanaonekana barabarani.

Masaa ya mchana, sehemu ya barabara kuu japo magari mengi madogo ya kibinafsi na basi barabarani, kivukio cha wapitanjia na taa ya mieko barabarani pamoja na nyaya za stima.

Sehemu ina shughuli nyingi, mabasi marefu ya abiria na magari madogo yamepanga foleni barabarani. Kando kuna mataa, pamoja na miti mirefu iliyopangana. Maghorofa marefu na sehemu za kibiashara zinaonekana kwa mbali.

Masaa ya mchana eneo lina shughuli nyingi, magorofa makubwa yamepangana pamoja, matatu ndogo za abiria pamoja na mabasi imepangana kando ya barabara karibu na maduka makubwa ya kibiashara.

wakati wa makana jua limewakamiti imepangana kando ya barabara karibu na sehemu iliojaa watu magari yamepiga foleni makubwa kwa madogo na yale ya kibinafsi . Miti na vikingi vya stima vinapita karibu.

Masaa ya mchana. Eneo lina shughuli nyingi. Mabasi ya rangi sawia yameegeshwa na kupangwa foleni kando ya barabara. Makanga wanawaelekeza abiria kuingia kwenye matatu. Kuna vibao vya usafiri. Miti inaonekana kwa mbali. Yupo mwanamume mwenye sare ya shati nyeupe.

Masaa ya mchana. Mabasi yenye rangi sawia yameegeshwa karibu najengo kubwa lenye rangi nyeupe na maandishi mekundu. Yupo mtu aliyesimama mbele. Barabara ina rangi ya kijivu.

Eneo la jiji lina maghorofa mengi marefu yaliyopangana, magari na mabasi yako kando ya barabara watu wamejaa wengine wamwbeba mikoba na mabegi mgongoni. Wapita njia ni wengi

Nyuma ya matatu yenye rangi ya bluu ikiwa na stika na maandishi mbalimbali. Mtu mmoja amesimama akitazama basi hilo huku abiria wengine wakionekana kwa mbali. Mazingira haya yanaonyesha kituo cha mabasi au barabara yenye shughuli nyingi za usafiri wa umma nchini Kenya.

Treni nyeupe yenye mistari ya manjano na waridi ikipitisha nyuma ya ua au waya wenye matundu. Mimea ya kijani imezunguka njia ya reri. Hali hii inaashiria usafiri wa reri labda nchini kenya unaonekana kupitia kizuizi cha usalama

Basi kubwa la abiria la Citi Hoppa Next likiwa limeegeshwa barabarani jijini. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo, baadhi wakiingia au kutoka, huku wengine wakiwa wamesimama pembeni. Majengo marefu na miti ya minazi yanaonekana nyuma, yakionyesha mandhari ya mji wenye shughuli nyingi za usafiri wa umma.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini inaonekana, ikiwa na mabasi mengi yaliyoegeshwa na kundi kubwa la watu wakitembea au kusubiri. Majengo marefu yanaonekana nyuma na kuna bango la matangazo ya usafiri. Hali hii inaashiria kituo kikuu cha mabasi au eneo lenye usafiri wa humo wenye shughuli nyingi.

Masaa ya mchana, anga ni safi halina wingu hata moja. Ghorofa refu linaonekana kwa mbali miti iko karibu. Uo wa ukuta umepita, yapo majengo mengine yana matangi makubwa ya maji yaliyowekwa upande wa juu.

Masaa ya mchana. Anga lina mawingu machache. Jua limewaka. Maghorofa marefu na majengo mengine yanaonekana kwa mbali. Yapo majumba yenye paa na mengine yana mitungi mikubwa ya maji. Bustani zinaonekana kwa mbali. Ua wa ukuta umezunguka.

Masaa ya mchana jua limewaka, mtaro umechiimbwa mrefu kando ya barabara. Udongo mwekundu. Vivuli vya watu wawili waliosimama karibu vinaonekana ndani.

Masaa ya mchana. Ndani ya jengo kuna tanki kubwa la maji jeusi limeegeshwa karibu na jingine dogo . Mpira mrefu uliounganika wa rangi ya kijani umewekwa karibu. Maandishi yamewekwa kwenye vijikaratasi vidogo na kubandikwa.

Masaa ya mchana sehemu ina maghorofa marefu yaliyoshikamana. Mabasi ya abiria yamegeshwa upande mmoja wa barabara huku mwingine una lori la kuokota taka. Watu wawili wamekaa juu. Yupo mwingine aliyebeba begi na kofia nyeusi anaongea na rununu kwenye sikio.

Masaa ya mchana. Miti inaonekana kwa mbali. Anga lina mawingu machache. Jua limewaka. Eneo kando ya barabara, mmechimbwa mtaro mkonde mrefu. Vivuli viwili vya watu, vinaonekana ndani ya mtaro huo.

Masaa ya mchana jua limewaka, anga halina wingu hata moja. Nyaya za stima na vikiingi vimepangana na kupita kando ya barabara karibu na sehemu iliyolimwa mtaro mdogo. Vivuli vya watu wawili vinaonekana. Majengo pamoja na miti mirefu.